Naona kijana ambaye ameketi kiti ya kiwete yenye yake Kuna kijana mwingine ambaye amekaa mbele Kuna wavulana wawili wamesimama nyasi imemea.

Picha inaonyesha majengo ya nyumba iliojengwa vizuri, mazingira safi sana na miti mikubwa iliomea nyuma yake.

Naona watu karibu nane ambao wamevaa nguo rangi nyekundu watatu wamekali gari ya kiwete.

Hapo naona wavulana wawili wakiendesha wakiendesha baiskeli kwa barabarani. Wamevaa kofia, barakoa na t shirt , suruali ya rangi aina sawa na viatu.

Picha inaonyesha ubao kubwa sana iliyo imeandikwa maandishi mengi sana na mchoro ya kila aina vile hii ubao ni kama ubao ya maji.

Naona madarasa mengi sana ambayo yamejengwa vizuri na miti imemea vizuri uwanjani. Ni mazingira mazuri sana.

Hapo naona nyumba aina ya ghorofa, miti na mazingira safi sana. Nyumba ni mrefu na kubwa sana.

Naona ubao na duster na ruler ambaye imewekwa juu ya meza. Hapa inaeka darasani ya kusoma ya kufunza watoto.

Picha inaonyesha msichana ambaye ndani ya maji, maji mingi sana, kando yake kuna miti, msichana amevaa shati rangi ya nyeusi.

Hapa naona vijana watatu waliovaa t-shirt aina rangi ya nyekundu. Vijana hawa watatu wawili wanakaa kiwete wako ndani ya uwanjani huku wakicheza mpira.

Hapo naona watu kumi na mbili ambao wamevaa t shirt rangi nyekundu na suruali rangi nyeupe nyuma kuna ubao mmoja ameketi gari ya kiwete na mbele yao kuna bao.